Chupa mbili za dawa ya kuzuia magugu zimewekwa juu ya boksi, zikionyesha maandalizi ya kulinda mazao dhidi ya mimea isiyohitajika shambani.

Chupa yenye picha ya wanyama na ndege kama ng'ombe mbuzi na kuku, iliyowekwa kuonyesha dawa inayotumika kulinda afya ya wanyama na kuku ikihakikisha ustawi na ukuaji bora wao.

Wanaume wanashusha mbolea za mazao kutoka kwenye gari, huku wengine wakibeba kwa uangalifu, wakihakikisha bidhaa zinahifadhiwa salama na zinapatikana kwa wakulima kwa matumizi ya kilimo bora.

Pakiti imechorwa picha ya mbuzi na kondoo ikionyesha dawa au lishe bora za mifugo, zinazotumika kwa matibabu na kuongeza afya pamoja na uzalishaji.

Chupa ndogo imechorwa wanyama tofauti kama ng'ombe, kondoo na mbuzi; ikionyesha aina ya dawa au virutubisho vinavyofaa kwa kila mnyama, ikirahisisha utambuzi usambazaji salama na ustawi wa mifugo.

Mifuko ya mbolea za asili imepangwa vizuri ikitoa virutubisho muhimu kwa mimea, kuboresha rutuba ya udongo kuongeza mavuno na kuchangia kilimo endelevu pamoja na ustawi wa mazao.

Watu wawili wanaume wanaweka viroba kwenye mbolea ndani, wakihakikisha usambazaji sahihi wa virutubisho ya mimea, kuongeza rutuba ya udongo, kuboresha mavuno, na kusaidia wakulima kupata mazao bora kwa kilimo endelevu.

Dawa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka, zikirahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu ya mifugo na pembejeo bora za kilimo kwa wakulima na wafugaji.

Mifuko ya mbolea imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikirahisisha upatikanaji wa mbolea bora ilikuongeza rutuba ya udongo na kusaidia wakulima kupata mavuno yenye tija.

Chupa ndogo yenye picha ya mbwa ikionyesha dawa au bidhaa zinazohusiana na mifugo, kurahisisha utambuzi na kumsaidia mfugaji kupata tiba na pembejeo sahihi kwa ustawi na afya ya wanyama.

Chupa ndogo ina picha ya mbwa ikiashiria ni dawa zinazotumika kwa wanyama zikilinda afya ya wanyama na kuhakikisha ukuaji bora wa mifugo katika shamba au familia.

Chupa ndogo nyeupe, ina picha ya ng’ombe, ikionyesha bidhaa inayohusiana na mifugo, kurahisisha utambuzi na kusaidia wafugaji katika kupata dawa na pembejeo sahihi kwa matibabu.

Wanaume wawili wanakusanya mbolea ya asili, wakihakikisha bidhaa hiyo ipo tayari kwa usambazaji; kuongeza rutuba ya udongo kwa kusaidia wakulima kupata mazao bora na mavuno yenye tija.

Pakiti ina picha ya kifaranga, ikiashiria bidhaa za dawa zinazotumika kwa kuku zikilinda afya zao na kuhakikisha ukuaji bora wa mifugo.

Mkulima ameshika mbolea ya asili mkononi, tayari kwa kuitumia ili kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao shambani.

Boksi dogo lililochorwa picha ya ng’ombe inaashiria paketi ya dawa zinazotumika kwa wanyama, ikihakikisha afya na ukuaji bora wa mifugo.

Duka la pembejeo za kilimo limejaa mbegu za aina mbalimbali za mazao huku muhudumu akiwa ndani, akirahisisha upatikanaji wa mbegu bora, kutoa ushauri kwa wakulima na kusaidia kuongeza tija katika kilimo.

Pakiti ina picha ya vifaranga na kuku wakubwa ikiashiria bidhaa zinazotumika katika ufugaji zikisaidia afya na ukuaji bora wa kuku.

Chupa ndogo yenye picha ya mbwa ikiwa na dawa inayotumika kuwatibu viungo vya mifupa, ikirahisisha utambuzi na kusaidia mfugaji kuhakikisha afya na ustadi thabiti wa wanyama wao.

Dawa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikirahisisha upatikanaji wa tiba na pembejeo sahihi, kuhakikisha afya, ustawi na mavuno bora ya mifugo na mimea.

Watu watatu mmoja wa kiume huku wawili wa kike wakiwa wameshika mifuko ya mbolea ya mazao, wakionyesha maandalizi ya kuimarisha kilimo kwa kuongeza virutubisho muhimu vya udongo ili kupata mazao bora.

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe ikiwa ina picha ya kuku, imewekwa kwa mpangilio mzuri. Ikionyesha dawa inayotumika kulinda afya ya kuku na kuhakikisha ustawi wake katika ufugaji.

Dawa za mifugo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikisubiri kuwahudumia wafugaji ili kulinda afya na ustawi wa wanyama wao.

Wakulima wanachagua na kusafisha viazi walivyovuna, wakihakikisha mazao yamehifadhiwa vizuri na yana ubora wa juu kabla ya kuuza au kusambaza.

Zao la vitunguu vimekomaa na kuvunwa shambani, wakulima wakihakikisha mazao yamehifadhiwa kwa ubora wa hali ya juu kabla ya kusambazwa na kuuzwa sokoni.

Shamba la migomba limesimama imara likiwa na ndizi changa na zilizokomaa, zikionesha msimu mzuri wa mavuno na matumaini ya kipato kwa wakulima

Wakulima wanavuna viazi shambani na kuvikusanya kwa uangalifu, wakihakikisha mazao yamehifadhiwa salama na yana ubora wa hali ya juu kwa mauzo na matumizi ya baadaye.

Mkulima anakagua zao la pasheni kwa umakini, akihakikisha mazao yamekomaa vizuri na yamebaki na ubora kwa juu kwa ajili ya mavuno na mauzo.

Wakulima wanakusanya mahindi waliyokomaa mashambani kwa uangalifu, wakihakikisha ubora wa mazao Kabla ya kusafirisha au kuuza sokoni.

Wakulima wawili (mmoja wa kiume na mwingine wa kike) wanakusanya mahindi yaliyovunwa shambani, wakihakikisha mazao yanahifadhiwa kwa ubora na tayari kwa mauzo na usambazaji.

Wakulima wanachambua nyanya zilizovunwa kwa uangalifu wakizitayarisha kwa ajili ya usindikaji au kuuza sokoni, kuhakikisha mazao yanahifadhiwa na kuuzwa kwa ubora wa hali ya juu.

Wakulima wapo shambani wanavuna na kukusanya pamoja viazi, wakifanya kazi kwa bidii ili kuhifadhi mazao hayo kwa ajili ya matumizi na kuuza katika soko la ndani na nje.

Wakulima wanaovuna viazi kwa bidii shambani , wakikusanya mazao hayo kwa ajili ya matumizi na kuuza katika soko la ndani na nje. Kazi hii ni muhimu katika kuhakikisha chakula kinapatikana kwa wingi na kuongeza kipato cha wakulima.

Wakulima wana kusanya kahawa waliyoichuma shambani, wakifanya kazi kwa bidii ili kuhifadhi mazao hayo kwa ajili ya usindikaji na uuzaji katika soko la ndani na la nje.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna na kukusanya kahawa kwenye turubali wakifanya kazi kwa bidii, ili kuhakikisha mazao yanahifadhiwa vizuri kwa ajili ya usindikaji na uuzaji.

Wakulima wanachambua kahawa iliyovunwa, na kuijaza kwenye viroba; hatua muhimu ya maandalizi kwa ajili ya kuuza soko la ndani na la kimataifa ili kupata kipato.

Mkulima mwanamke anachuma kahawa zilizokomaa shambani, akihakikisha mazao hayo yanavunwa kwa uangalifu kwa ajili ya usindikaji na kuuza soko la biashara.

Wakulima wakivuna parachichi kwa uangalifu na kuyaweka kwenye vyombo maalumu vya plastiki kwa ajili ya kuhifadhi na kusafirisha, hatua muhimu katika mnyororo wa thamani ya mazao ya biashara.

Mazao ya nanasi yamepakiwa kwenye gari huku mkulima akiwa anatabasamu, akionyesha furaha kutokana na mavuno bora tayari kwa mauzo au usambazaji na kuongeza kipato chake kwa njia endelevu.

Wakulima wanavuna mananasi na kuyakusanya shambani wakiwa na nyuso za furaha, wakionyesha mavuno bora tayari kwa mauzo, na kuongeza kipato chao kwa njia endelevu.

Mkulima mwanaume, anakusanya ndizi zilizovunwa shambani, akihakikisha mazao yenye afya njema tayari kwa mauzo au usindikaji na kuongeza kipato chake kwa njia endelevu.

Nyanya zimepangwa shambani kwa mpangilio mzuri zikipatiwa maji kwa msaada wa mipira ya umwagiliaji hali inayowezesha ukuaji bora, mavuno yenye tija na kuongeza kipato cha wakulima.

Samba la migomba limejaa matunda yenye afya njema, likionyesha ukuaji mzuri, tayari kwa ukusanyaji na mauzo na kuongeza kipato cha wakulima kwa njia endelevu.

Shamba la mipapai limejaa matunda mabichi, huku mkulima akiwa anatabasamu akionyesha furaha kutokana na mavuno bora, tayari kwa ukusanyaji na mauzo na kuongeza kipato chake kwa njia endelevu.

Mkulima mwanaume yupo kwenye shamba la viazi vilivyokomaa akiwa ameshika baadhi mkononi, akionyesha mavuno bora tayari kwa ukusanyaji na mauzo.

Nyanya zimepandwa kwenye viroba zikiwa na matunda yaliyoiva na mabichi zikionesha ukuaji mzuri, mavuno bora na kuandaa mazao kwa mauzo na kuongeza kipato cha wakulima.

Mkulima anavuna nyanya shambani kwa bidii. Akikusanya mazao yenye ubora kwa juu, yanayolenga soko na kutengeneza kipato chake cha biashara.

Mkulima wa kiume yupo shambani anakagua matunda ya nyanya, akihakikisha yanakua kwa afya njema yasiyo na kuharibaka, tayari kwa mavuno bora, mauzo na kuongeza kipato cha mkulima.

Wakulima wanavuna mahindi shambani kwa bidii wakikusanya mazao yenye ubora wa juu, tayari kwa soko la biashara na kuongeza kipato chao cha familia.

Karoti zimekoma shambani, zimevunwa kwa uangalifu, zikikusanywa kama zao muhimu la biashara inayochangia kipato cha mkulima na soko la jamii.

Wanaume wawili wanavuna kahawa shambani wakihakikisha mazao hayo yenye afya njema tayari kwa ukusanyaji na usindikaji. Hali inayoongeza mavuno, ubora wa mazao na kipato cha wakulima.

Mkulima mwanaume yupo shambani akipunguza majani ya nyanya akihakikisha mimea inakua kwa afya njema, kuongeza tija ya mazao na kuandaa mavuno bora kwa mauzo inaongeza kipato.

Wakulima wanapakia vitunguu walivyovuna kwenye gari, wakihakikisha mazao hayaharibiki tayari kwa usafirishaji na mauzo. Hali inayoongeza tija, ubora wa mazao na kipato cha wakulima.

Vitunguu vimekomaa shambani kwa afya njema na ukuaji imara tayari kuvunwa kwa uangalifu, vikionyesha ubora wa mazao mavuno yenye tija na kuandaa mazao kwa mauzo ndani na nje ili kuongeza kipato kwa wakulima.

Wakulima shambani, wanavuna na kukusanya mahindi, wakihakikisha mazao yenye afya njema, tayari kwa mauzo au usindikaji na kuongeza kipato chao kwa njia endelevu.

Shamba la mipapai limejaa matunda mabichi na mengine, yaliyoiva likionyesha mavuno yanayopatikana kwa wakati, tayari kwa soko la biashara na kuongeza kipato cha mkulima.

Mkulima wakiume kwenye shamba la ndizi ameshika mkungu wa ndizi mkononi. Akionyesha mavuno bora yaliyopandwa kwa mpangilio, tayari kwa mauzo na kuongeza kipato cha kwake.

Shamba la mipapai limepandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na matunda yaliyokomaa na machanga ikipatiwa maji kwa msaada ya mipira ya umwagiliaji, hali inayowezesha ukuaji mzuri, mavuno bora na kuongeza kipato cha wakulima.

Zao la vitunguu, limekomaa shambani kwa afya njema tayari kwa kuvunwa kwa uangalifu, vikionyesha ukuaji bora, mavuno yenye tija na ubora na kuandaa mazao kwa mauzo ndani na nje, ili kuongeza kipato cha wakulima.

Viazi vimevunwa shambani kwa bidii na uangalifu, ikionesha mavuno yaliyobora kwa ajili tayari kusafirishaji wa soko la kibiashara huku nikichangia kipato cha mkulima na ustawi na bidii yake.

Wakulima wakiume na mwingine wakike wameshika maembe mkononi wakiwa na tabasamu, wakionyesha furaha na mafanikio kutokana na mavuno ya zao la biashara.

Wakulima wanachagua kahawa zilizovunwa shambani kwa uangalifu, wakihakikisha ubora wa mazao, tayari kwa usindikaji na mauzo sokoni ikionyesha tija na faida ya kilimo.

Mkulima wa kiume yupo kwenye shamba la mananasi yaliyokomaa, akiwa ameshika mananasi mawili mkononi. Akionyesha mavuno bora tayari kwa ukusanyaji na mauzo na kuongeza kipato chake kwa njia endelevu.

Mkulima amevuna mazao ya pilipili shambani akiyabeba kwenye toroli kwa bidii, akionyesha maandalizi ya mavuno kwa soko la biashara na kuingiza kipato cha familia yake.

Nyanya zilizo pevuka zimepangwa vizuri kwenyd vyombo maalum vya plastiki, zikiwa tayari kusafirishwa sokoni kama zao la biashara linaloleta faida kubwa kwa wakulima.

Wakulima wawili wanaume wakikagua mazao ya vitunguu shambani, wakihakikisha ukuaji bora, afya ya mimea, mavuno yenye tija na kuandaa mazao kwa mauzo ili kuongeza kipato chao.

Wakulima wanachagua nyanya walizo vuna wakihakikisha mazao yenye afya njema yasiyo na kuharibika, tayarli kwa mauzo na kuongeza kipato chao kwa njia endelevu.

Wakulima wanachambua vitunguu vilivyovuna kwa uangalifu wakivitayarisha kwa ajili ya soko, jambo linaloonyesha umuhimu wa zao hili katika kuongeza kipato na kukuza uchumi wa kilimo.

Mazao ya viazi yamepakiwa kwenye viroba vikubwa na kufungwa, huku watu wakijiandaa kuviweka kwenye gari wakihakikisha mazao yamehifadhiwa salama na yakiwa tayari kusafirishwa sokoni.

Mkulima anavuna mazao ya nanasi shambani na kuyapakia kwenye vyombo maalumu vya plastiki, akihakikisha ubora wa matunda tayari kwa soko la biashara na kuongeza kipato chake.

Zao la nyanya shambani limepandwa kwa mpangilio mzuri, likiwa limejaa maua na matunda machanga likionesha ukuaji dhabiti wa mazao na maandalizi bora kwa mavuno yajayo.

Shamba la pilipili limejaa matunda yaliyoiva na mabichi, ikionyesha mavuno yanayopatikana kwa wakati, tayari kwa soko la biashara na kuongeza kipato cha mkulima.

Shamba la mipapai lenye matunda tenue afya huku mkulima, akishika mapapai mawili yenye afya akionesha mavuno bora yanyo toa kipato cha biashara.

Shamba limejaa mazao ya mahindi na tikiti, ikionyesha mavuno yenye ubora wa juu tayari kwa soko la biashara, kuongeza kipato cha mkulima na kuunga mkono maendeleo ya jamii.

Wakulima wanachambua kahawa zilizoiva kwa uangalifu na kuziweka kwenye viroba, wakihakikisha ubora wa zao hilo la biashara, kabla ya kusafirishwa sokoni.

Wakulima wanapanga mananasi kwenye vifaa maalumu kwa makini, wakihakikisha mazao yanahifadhiwa vizuri na yanafika sokoni yakiwa na ubora wa hali ya juu kwa biashara.

Wakulima shambani wanavuna nyanya zilizokomaa na kuiva na kuzipakia kwenye vifaa maalumu vya plastiki, wakihakikisha mazao yamehifadhiwa kwa usafi na yanafika sokoni yakiwa na ubora wa juu.

Wakulima wanapakia karoti walizovuna kwenye viroba maalum wakiandaa mazao kwa usafirishaji, ili kuongeza ufanisi wa mauzo na kupata kipato cha biashara.

Mazao ya viazi yamepakiwa kwa mpangilio kwenye viroba maalumu yakiwa tayari kusafirishwa au kuuzwa, hali inayoonyesha thamani yake kama zao muhimu la biashara linaloleta kipato kwa wakulima.

Nyanya shambani zimepandwa kwa mpangilio mzuri, zimejaa matunda yaliyoiva pamoja na mabichi. Zikionyesha ustawi mzuri wa mazao kwa maandalizi ya mavuno yenye tija kwa wakulima.

Wakulima wanapakia viazi vilivyovunwa, kwenye vifaa maalumu vya plastiki. Wakihakikisha mazao yamehifadhiwa kwa usafi na tayari kwa usambazaji na mauzo.

Mgomba wenye matunda ya ndizi ukiwa shambani, ukiashiria jitihada za mkulima na mafanikio ya kilimo kinachotoa chakula na kipato.

Shamba kubwa limejaa miti ya mipapai yenye matunda tele ikionyesha jitihada za wakulima katika kilimo cha matunda kwa ajili ya chakula na biashara.

Wakulima wakiwa katika kilimo cha ndani wakikagua mazao yao kwa uangalifu. Kuhakikisha mimea inakuwa vizuri na kuandaa mavuno bora kwa tija na ubora wa juu.

Mbegu zimeanza kukua katika makopo zikionesha hatua ya mwanzo ya ukuwaji wa mimea, hii ni dalili nzuri inayowezesha wakulima kuandaa mimea kwa uzalishaji wa shamba.

Wakulima shambani wanakagua mazao yao kwa makini, wakihakiki hali ya ukuaji na ubora wa kila zao ili kuhakikisha mavuno bora na faida ya biashara.

Shamba la mipapai, limejaa matunda mabichi na yaliyoiva, ikionyesha ukuaji mzuri wa mazao tayari kwa ukusanyaji, na mauzo na kuongeza kipato cha wakulima.

Mazao mashambani yanakua vizuri kwa msaada wa mipira ya umwagiliaji, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, ukuaji thabiti, mavuno yenye tija na kuongeza kipato cha wakulima.

Mimea imeota shambani, ikipatiwa maji kwa msaada wa mpira wa umwagiliaji, hali inayowezesha ukuaji mzuri, afya ya mimea na mavuno yenye tija.

Mkulima amevuna kabichi shambani na kuzikusanya kwa uangalifu akihakikisha mavuno yanaendelea kuwa bora yasiyo na kuharibika tayari kwa soko la ndani na nje na kuongeza kipato chake kwa njia endelevu.

Shamaba la hoho limejaa mazao yenye matunda yaliokomaa. Wakulima wakiendelea kuhudumia kwa uangalifu, tayari kwa mavuno na soko kuhakikisha faida na ubora wa mazao hayo.

Mbegu zimeota kwenye mifuko maalumu zikipatiwa unyevu na virutubisho vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji thabiti wa mimea na kuandaa mbegu bora kwa upandaji shambani.

Mimea imeota katika kilimo cha ndani kwa afya njema ikipatiwa maji, virutubisho na unagalizi wa karibu, hali inayowezesha ukuaji bora, mavuno yenye tija na kuongeza kipato cha wakulima.

Wakulima wanaotesha mbegu kwenye udongo wa kitalu kwa uangalifu, wakihakikisha zinakua vizuri, zikianza mchakato wa ukuaji wa mimea, tayari kwa upandaji shambani.

Wakulima shambani wanakata mashina ya mahindi kwa makini wakihakikisha mazao yameandaliwa vizuri kwa ajili ya mavuno, usafirishaji au matumizi mengine ya kilimo.

Mazao ya maharage shambani yamepandwa kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya maji ikisambaza unyevu kwa usawa. Ikihakikisha mimea inakua vizuri na kupata mavuno yaliyobora.

Trekta lipo shambani, likiwa limening'iniza kifaa maalumu nyuma kwa ajili yakulima. Ikichambua udongo na kuandaa ardhi, kwa ajili yakupanda mazao, huku likirahisisha kazi kwa kasi na ufanisi ulio mkubwa.

Trekta linaendelea kulima shamba, likigeuza udongo na kuandaa sehemu kwa ajili ya kupandwa mazao huku ikirahisha kazi na kuharakisha maandalizi kwa ajili ya kilimo.

Kifaa maalumu cha kilimo kinatumika kulima shamba kinasaidia kurahisisha kazi za kilimo, kuongeza tija na kupunguza juhudi za mkulima.

Trekta inalima shamba kwa nguvu na ufanisi, likitoa mchango mkubwa katika maandalizi ya ardhi kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali na kuongeza tija ya kilimo.

Trekta liko shambani likiwa na kifaa maalumu nyuma ikikata nyasi. Ikionyesha matumizi ya mashine za kilimo katika kurahisisha kazi, kuokoa mda na kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Trekta linalima shambani kwa nguvu na ufanisi mkubwa likirahisisha maandalizi ya ardhi kwa kupanda mazao mbalimbali. Matumizi ya trekta hupunguza mzigo wa kazi za mikono na kuongeza uzalishaji wa wakulima.

Mashine ndogo ya kilimo ikifanya kazi ya kulima shamba, ikisaidia wakulima kuandaa ardhi kwa njia rahisi na yenye ufanisi katika maeneo yenye ukomo wa ardhi au nafasi ndogo.

Mashine ya kisasa inatumika ndani ya kilimo cha ndani ikirahisisha kazi za wakulima kuongeza ufanisi wa wakulima na kupunguza gharama za nguvu kazi na kuhakikisha mavuno bora kwa muda mfupi.

Mashine ndogo ya kisasa ikifanya maandalizi ya shamba, ikigeuza na kulegeza udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao, kupunguza nguvu na kazi ya mkulima na kuongeza ufanisi wa mavuno.

Trekta linafanya maandalizi ya shamba likikata na kulegeza udongo kurahisisha upandaji wa mazao, kuongeza ufanisi wa kilimo na kuhakikisha mavuno bora kwa mda mfupi.

Trekta lipo shambani likiandaa shamba kwa kulima kwa ufanisi, likivunja ardhi na kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Trekta ipo shambani, ikifanya maandalizi ya shamba kwa kugeuza na kulegeza udongo, kurahisiha upandaji wa mazao, na kuongeza ufanisi wa kilimo, na kuhakikisha mavuno bora kwa muda mfupi.

Trekta shambani linafanya maandalizi ya shamba, likigeuza na kulegeza udongo kurahisisha upandaji wa mazao, kupunguza nguvu kazi ya mkulima na kuongeza ufanisi wa mavuno.

Trekta shambani linakata nyasi kwa ufanisi, ikionyesha matumizi ya mashine za kisasa katika kufanya kazi ya kilimo, haraka na kwakiwango kikubwa.

Mashine ndogo ya kilimo, inaandaa shamba kwa ufanisi. Ikikata na kulegeza udongo, kurahisisha upandaji wa mazao, kupunguza nguvu kazi ya wakulima, na kuongeza tija ya uzalishaji.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maalumu vya kilimo kisicho na udongo, ikionyesha ukuaji wa mimea kwa mbinu za kisasa zinazolenga tija na ubora wa mazao.

Trekta linafaanya maandalizi ya shamba kwa usahii. Likianda udongo kwa ajili ya ya upandaji. Jambo linalorahisisha kazi na kuongeza ufanisi na uzalishaji katika kilimo.

Trekta liko shambani likining’iniza kifaa maalumu nyuma. Likikata majani kwa haraka kwa usahihi, kurahisisha maandalizi ya ardhi na kupunguza nguvu za kulima ili kuongeza ufanisi wa uzalishaji.

Trekta lipo shambani linafanya maandalizi ya ardhi kwa ajili ya kilimo likichambua udongo na kuandaa shamba kwa kupandwa mazao huku likirahisisha kazi na kuongeza ufanisi.

Mashine ya kisasa, inavuna mazao shambani kwa ufanisi, ikionesha matumizi ya tekinilojia za kisasa, zinazoongeza tija, kupunguza kazi na kulima, na kuhakikisha mavuno ya haraka na yenye ubora.

Trecta linafanya maandalizi shambani kwa kugeuza na kulegeza udongo kulahisisha upandaji wa mazao, kupunguza nguvu kazi ya mkulima na kuongeza ufanisi wa mavuno yaliyo bola.

Mashine ndogo ya kisasa inafanya maandalizi ya ardhi kwa ajili ya kilimo ikichambua udongo na kuandaa shamba kwa kupandwa mazao huku ikirahisisha kazi na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mashine ndogo ya kilimo inaandaa shamba kwa ufanisi. Ikikata na kugeuza udongo kurahisisha maandalizi ya kupanda na kuongeza tija ya kilimo.

Mashine ndogo ya kisasa ikianda shamba kwa uangalivu, ikivunja ardhi na kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao, ikionyesha matumizi ya teknolojia ndogo ya kisasa katika kilimo cha kila siku.

Samaki wanaelea kwa utulivu ndani ya maji, wakipata virutubisho vinavyohitajika, huku wakionyesha ukuaji mzuri na afya bora, katika bwawa la ufugaji.

Samaki wanaelea kwa uhuru ndani ya maji safi, wakionyesha ukuaji mzuri katika mazingira yaliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa matumizi ya chakula na biashara.

Mtu alie chuchuma akiwa ameshika mazao aina ya mpapai katika. Eneo la wazi lilio zungukwa na miti likiashilia ni eneo linalotumika kwa uzalishaji wa Hayo mazao.

Samaki wanaelea ndani ya maji safi wakionyesha ukuaji mzuri na afya njema; hali inayowezesha mavuno bora, lishe bora na faida kwa mfugaji.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaelea ndani ya maji safi wakionesha afya njema na ukuaji mzuri. Hali inayoongeza tija na ufugaji na kutoa mazao bora kwa lishe na biashara.

Samaki wenye rangi za mvuto wanaelea ndani ya maji safi, wakionyesha afya njema na ukuaji mzuri, hali inayoongeza tija ya ufugaji na kutoa mazao yenye ubora kwa biashara na mapambo.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaelea ndani ya maji safi. Wakionyesha afya njema na ukuaji mzuri. Hali inayoongeza tija kwa ufugaji na kutoa mazao yenye ubora kwa lishe na biashara.

Samaki wa rangi za kuvutia wanaelea ndani ya maji safi wakionesha afya njema na ukuaji mzuri, hali inayoongeza tija ya ufugaji na kutoa mazao bora kwa lishe na biashara.

Samaki wanaelewa utulivu ndani ya maji safi ya bwawa la kufugia, wakiashiria afya njema na ukuaji wa haraka, hali inayochangia kupata mavuno bora, lisha yenye ubora na kuongeza kipato cha mfugaji

Nafaka mbalimbali zimewekwa kwenye viroba, tayari kwa mauzo, zikionyesha maandalizi ya bidhaa za chakula zinazoweza kufika kwa wateja, na soko kwa urahisi.

Nafaka mbalimbali, kama; ulezi, mtama, mahindi, na maharage, zimewekwa kwenye viroba kwa utaratibu, tayari kwa mauzo sokoni, zikionyesha maandalizi ya bidhaa za chakula na urahisi wa usambazaji kwa wateja.

Mwanamke anapanda mti katika eneo lililokatwa miti, akichangia juhudi za kurejesha misitu na kuhifadhi mazingira kwa ajili ya ustawi wa baadae.

Mkulima ananyesha miche ya miti, akihakikisha ukuaji mzuri, kudumisha rutuba ya udongo, kulinda ekolojia na kuongeza msitu wenye afya na tija kwa vizazi vijavyo.

Njia nyembamba imezungukwa na vichaka yenye miti mirefu ikitoa mandhari ya asili, kulinda ardhi na kuhifadhi ikolojia pamoja na rasilimali za misitu.

Maji yametuama yamezunguka nyasi na vichaka vidogo vyenye miti mirefu, ikisaidia kuhifadhi rutuba na udongo, kulinda ikolojia na kudumisha afya ya ikolojia, katika eneo la misitu.

Njia nyembamba imepita katikati ya pita kati ya miti mirefu na majani mengi, huku ikirahisisha kupita kwa watu na kusogeza huduma za misitu karibu.

Msitu wenye miti mifupi ukiwa na mto mdogo unaopita katikati, unaonyesha mazingira ya asili yenye mchanyiko wa mimea na vyanzo vya maji.

Msitu wenye miti mirefu na minene ukiwa na mto mdogo unapita katikati yake pamoja na daraja dogo, unaonyesha muundo wa asili unao changia uhai wa wanyama na mimea.

Mto mdogo unapita katikati ya eneo lenye misitu lenye miti mirefu, ukionyesha mandhari ya asili yenye mvuto na rasilimali za misitu zinazohifadhiwa kwa ustawi wa mazingira.

Bwawa dogo limezungukwa na nyasi fupi na misitu yenye miti yenye afya, likiunda mazingira ya asili yenye utulivu kuvutia wanyama pori la kuchangia utunzaji wa ekolojia.

Mimea imechepua vizur ndani ya vyombo maalumu vya haidroponi, ikikua bila udongo na ikitunzwa kwa maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji bora.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidropono, ikikua bila kutumia udongo bali kwa maji yenye virutubisho, jambo linaloongeza kasi ya ukuaji na ubora wa mazao.

Mimea imepandwa kwa mpangilio maalumu, kwenye vifaa vya haidroponi. Ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Jambo linaloongeza ufanisi wa kilimo na ubora wa mazao.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, huku mkulima akikagua ukuaji wa afya wa mimea kwa umakini ili kuhakikisha mazao yanakua kwa tija na ubora wa hali ya juu.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya kilimo ya haidroponi, ambapo hukuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Ikichangia ukuaji wa haraka na mazao yaliyo bora.

Mazao yameota na kustawi kwa mafanikio kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ambapo mimea hukuzwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu ikileta tija na ubora mkubwa wa mazao.

Mimea ya kijani kibichi, imeota kwa mpangilio mzuri, kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikiwa inapata virutubisho kupitia mfumo wa maji.

Mimea imeanza kukua kwa mafanikio kwenye vifaa maalumu vya Kilimo cha haidroponi, ambapo hulimwa bila udongo kwa kutumia suluhisho la maji yenye virutubisho muhimu kwa mimea. Njia hii inakuza ukuaji wa haraka na uzalishaji ulio bora.

Mimea imeota kwa mafanikio kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo bila kutumia udongo, zinazoongeza tija na ubora wa mazao shambani.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikionyesha ukuaji wa mimea kwa mbinu za kisasa, zisizotuumia udongo zikiongeza tija na ubora wa mazao shambani.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyo hitajika hali inayowezesha ukuaji thabiti, mazao bora na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maalumu vya haidroponi ikipata maji na virutubisho vya kutosha, hali inayowezesha ukuaji wa haraka, mavuno bora, na matumizi sahihi ya rasilimali bila kutegemea udongo.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maalumu vya haidroponi ikipata maji na virutubisho vya kutosha. Hali inayowezesha ukuaji wa haraka mavuno bora na matumizi endelevu ya raslimali bila kutegemea udongo.

Mizizi ya mimea imeenea kwenye vifaa maalum vya hydroponi ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji thabiti afya njema ya mimea na mavuno bora bila kutegemea udongo.

Mazao yamekua kwa kutumia vifaa maalumu vya haidroponi katika kilimo cha ndani, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji thabiti, mavuno bora na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutegemea udongo.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji thabiti, mavuno bora na matumizi endelevu ya raslimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vinavyohitajika hali inayowezesha ukuaji thabiti, afya bora ya mimea na mavuno yenye tija bila kutegemea udongo.

Kifaa maalumu cha haidroponi kimewekwa kwa mpangilio sahihi ikirahisisha ukuaji wa mimea kwa kutoa maji na virutubisho vinavyohitajika; hali inayowezesha mavuno bora, ukuaji thabiti na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota kwa afya kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyo hitajika. Hali inayowezesha ukuaji wa haraka, mavuno bora na matumizi bora ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maaumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohiitajika. Hali inayo wezesha ukuaji thabiti, mavuno bora na matumizi sahihi ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya kihaidroponi. Ikipata maji na virutubisho vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji thabiti, mavuno na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikua bila udongo na ikihudumiwa kwa maji yenye virutubisho muhimu vinavyowezesha ustawi na mavuno bora.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vikipata maji na virutubisho vyote maalumu vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji thabiti, mavuno bora, na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutumia udongo.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, huku mkulima akiendelea kuongeza maji kwa uangalifu, kuhakikisha mimea inapata unyevu na virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika hali inayowezesha ukuaji wa haraka mavuno bora na matumizi bora ya rasilimali.

Mazao yameota kwenye kifaa maalum cha hydroponi ikipata maji na virutubisho vyote vinavyo hitajika, hali inayo wezesha ukuaji thabiti, mavuno bora na matumizi endelevu ya rasilimali bila kutegemea udongo.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalum visivyotumia udongo huku maji yenye virutubisho yakisambazwa kwa ustadi jambo linalowezesha uzalishaji wa chakula safi kwa njia ya kisasa na endelevu

Vifaa bora vya haidropono vimetengenzwa kwa ustawi bila kutumia udongo ambapo maji yenye virutubisho husambazwa kwa usahihi kuhakikisha ukuaji bora na uzalishaji endelevu wa mazao safi.

Mimea imepandwa kwenye vifaa vya haidroponi, ikikuwa bila udongo na ikipatiwa, maji yenye virutubisho muhimu sana ikihakikisha ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mimea imeota kwa mafanikio kwenye vifaa maalumu vya “haidroponiki”, ikionesha ukuaji wa mimea bila udongo kwa kutumia mbinu za kisasa zinazolenga tija na ubora wa mazao.

Mizizi ya mimea, imeenea ndani ya vifaa maalumu vya haidroponi ikipata maji na virutubisho vyote vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji thabiti, afya njema ya mimea na mavuno bora.

ngombe wengi wamesongamana bandani, wakila chakula kilichoandaliwa, hali inayoonesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga uzalishaj mkubwa na wa haraka.

Zao la kabichi limestawi vizuri shambani. Likionyesha afya bora ya mimea na uzalishaji mkubwa unaofikiwa kwa mbinu za kisasa za kilimo.

Ng’ombe wapo bandani wakila chakula kilichoandaliwa, wakionyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga uzalishaji mkubwa na kudumisha afya ya wanyama.

Mahindi yamestawi kwa mpangilio mzuri shambani, yakionyesha uzalishaji mkubwa unaolenga soko la biashara na matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo kuongeza tija.

Mazao ya kabichi yameota shambani kwa wingi, yakionyesha uzalishaji mkubwa unaolenga soko la biashara na viwanda. Kilimo hiki cha biashara kinajumuisha mbinu za kisasa na matumizi ya teknolojia ili kujenga tija na ubora wa mazao.

Shamba la nyanya limejaa mimea yenye matunda yaliyo iva na mabichi, ikionesha hatua tofauti za ukuaji zinazowezesha uvunaji endelevu kwa ajili ya soko la uzalishaji wa biashara.

Vitunguu vinapakiwa kwenye vifaa maalumu vya plastiki akihakikisha usafirishaji salama, huifadhi ubora wa mazao na kuongeza ufanisi kwa mavuno katika kilimo cha viwanda.

Nyanya zimepangwa kwa utaratibu kwenye vyombo maalumu vya plastiki shambani, zikionesha mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga mavuno makubwa, ubora wa mazao na ufanisi wa biashara.

Mazao yamestawi vizuri kwenye kilimo cha ndani, ikionyesha: ukuaji imara, mavuno ya kiwango cha juu na ufanisi wa uzalishaji unaoongeza tija na faida kwa wakulima.

Wakulima wanakusanya kahawa zilizovunwa shambani, wakionyesha mavuno makubwa yaliyo zalishwa kwa mbinu za kisasa; tayari kwa usindikaji na soko la biashara, ikiimarisha kipato chao na uchumi wa jamii.

Mkulima wa kike shambani anavuna kahawa akihakikisha mazao yenye afya njema, tayari kwa ukusanyaji na usindikaji na kuongeza tija pamoja na kipato cha wakulima.

Wakulima wamekusanya vitunguu walivyovuna shambani, wakionyesha mavuno makubwa yaliyopandwa kwa mbinu za kisasa, tayari kwa soko la biashara na kuongeza kipato cha wakulima.

Mimea imeota na kustawi kwenye kilimo cha ndani, ikipata unyevu na virutubisho vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji imara, mavuno ya kiwango cha juu na ufanisi wa uzalishaji unaoongeza tija na faida kwa mkulima.

Zao la kabichi limepandwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikihakikisha ukuaji thabiti ufanisi wa uzalishaji na mavuno ya kiwango cha juu yanayoongeza tija na faida kwa wakulima.

Mazao yamepandwa kwa wingi katika kilimo cha biashara, yakionesha uzalishaji mkubwa unaolenga soko na faida ya kiuchumi huku aridhi ikikiendeshwa kwa mbinu za kisasa.

Wakulima katika kilimo cha ndani wanakagua mazao wakihakikisha ukuaji imara, mavuno bora, afya ya mimea na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa tija na faida.

Mkulima anachagua vitunguu baada ya kuvuna shambani, akizingatia ubora na afya ya mazao, tayari kwa usambazaji sokoni na kuongeza tija ya bishara.

Zao la kabichi shambani kwa mpangilio mzuri, zikipatiwa maji na virutubisho vinavyohitajika hali inayowezesha ukuaji bora mavuno yenye tija na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao.

Nyanya zimepandwa shambani kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa matunda yaliyoiva na mabichi kwa wakati mmoja yakionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha kibiashara zinazolenga kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mavuno ya wingi na ubora wa mazao.

Wakulima wanakagua kwa makini mazao yaliyopandwa ndani ya miundombinu maalumu. Wakihakikisha ubora, ukuaji mzuri na ufanisi wa uzalishaji katika kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha ndani.

Mkulima wa kiume yupo shambani anakagua mazao ya nyanya kwa uangalifu, akihakikisha ukuaji na ubora wa mazao yanazalishwa kwa mbinu za kisasa, tayari kwa mavuno na soko la biashara.

Mazao ya kabichi shambani yamepandwa kwa mpangilio ulio mzuri, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo kinacholenga uzalishaji mkubwa, soko na faida za kiuchumi.

Ng'ombe wako bandani wakila chakula kilichoandaliwa, wakionesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga uzalishaji mkubwa, na kudumisha afya ya wanyama.

Mazao yamepandwa shambani kwa mpangilio mzuri ikihakikisha ukuaji thabiti, ufanisi wa uzalishaji na mavuno ya kiwango cha juu yanayoongeza tija na faida.

Mazao ya maharage yameota shambani kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya umwagiliaji ikisambaza maji kwa usawa, ikihakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora.

Wakulima wawili wa kiume, wanamwagilia mimea kwa kutumia mipira. Wakihakikisha kila shina linapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Shamba limejaa mifereji yenye maji, ikisambaza unyevu kwa usawa kwa mimea yote kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao na matumizi bora ya rasilimali za maji.

Mpira wa maji umetandazwa shambani, ukisaidia kusambaza maji kwa usahihi kwenye mimea, ili kuhakikisha unyevu unasambaa sawa kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mazao.

Mipira ya umwagiliaji shambani imesambazwa kwa utaratibu mzuri, ikihakikisha maji yanawafikia mimea yote kwa usawa, kuongeza afya ya mazao, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza mavuno kwa ufanisi.

Mipira ya umwagiliaji imesambaza shambani, ikisambaza maji kwa usawa kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha ikiimarisha ukuaji wa mazao na kuongeza mavuno yenye tija.

Mpira wa maji unamwaga maji shambani kwa usahihi ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha, kuongeza mavuno na kudumisha afya ya mazao kwa mbinu za kisasa za umwagiliaji.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kuimarisha ukuaji wa mazao, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza mavuno yenye tija.

Mpira mkubwa wa maji umewekwa shambani ukihifadhi na kusambaza maji kwa mimea kwa ufanisi, kuhakikisha unyevu wa kutosha, ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mpira mkubwa unamwaga maji shambani kwa ufanisi ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha, kuongeza mavuno na kulinda afya ya mazao kwa mbinu za kisasa za umwagiliaji.

Mipira ya umwagiliaji imetandazwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikisambaza maji kwa usawa, ukihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Ukuaji wa haraka na mavuno bora kwa matumizi endelevu ya maji.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani, ikisambaza maji kwa usawa, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, kuimarisha ukuaji na kuongeza mavuno yenye tija.

Mpira mkubwa unasambaza maji shambani kwa usahihi, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kuimarisha ukuaji, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza mavuno yenye tija.

Mipira na mifereji ya maji imesambazwa shambani, ikihakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mipira ya umwagiliaji shambani imesambaza maji kwa usahihi, ikihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, kuimarisha ukuaji wa mazao, na kuongeza mavuno kwa mbinu za kisasa za kilimo.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani kwa mpangilio mzuri ikisambaza maji kwa usawa, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kuimarisha ukuaji na kuongeza mavuno yenye tija kwa wakulima.

Mipira ya maji imesambazwa shambani kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha mimea yote inapokea unyevu wa kutosha, kuimarisha ukuaji wake, kuongeza mavuno na kupunguza upotevu wa maji kwa ufanisi.

Mipira ya maji imesambazwa kwenye shamba lililoandaliwa kwa kupandwa mazao, ikihakikisha kila shina linapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Bwawa lenye maji limekatiza chini ya anga lenye rangi ya bluu, huku nyasi fupi na miti michache inayopamba eneo hulinda mandhari tulivu na yenye mvuto kwa asili.

Eneo limefunikwa na nyasi fupi, pundamilia wakionekana wakila kwa utulivu, huku vichaka vyenye miti mirefu vikisimama pembezoni na kupamba mazingira, kwa muonekano ulio asili.

Twiga wamesimama katika eneo lenye nyasi fupi, huku miti ikionekana kwa mbali ikipamba madhari, ikionyesha uzuri wa asili na utulivu wa porini.

Mto mkubwa unapenya katikati ya eneo lenye msitu na miti michache, ukipamba mandhari ya muonekano wa asili wenye kuvutia macho na kutuliza hisia.

Milima mirefu inaonekana kwa karibu, ikivutia macho huku miti michache ikipamba eneo hilo kwa muonekano wa asili uliojaa utulivu na uzuri wa kipekee.

Mandhari ya asili ikionyesha barabara nyembamba iliyopita katikati ya msitu mnene, wenye majani mabichi, miti mirefu na mazingira tulivu, yanayovutia macho kukutuliza akili.

Eneo la tambarare lina miti mirefu, iliyosambaa kwa mpangilio wa asili likitoa taswira ya upendo wa mazingira na utulivu wa ardhi.

Eneo lina nyasi fupi na miti mirefu michache iliyounda mandhari tulivu na yenye mvuto, ikionyesha mchanganyiko wa uwoto wa asili, anga la wazi lenye upole na nafasi zinazofaa kwa wanyama na shughuli za utalii.

Barabara ya vumbi pana ikitoka katikati ya nyasi fupi kando ya mti mkubwa huku jua likizama. Ikiunda taswira tulivu na yenye mvuto wa asili, ikitoa hisia za amani na uzuri wa mazingira.

Ndege wengi wapo pembezoni mwa bwawa, eneo limejaa nyasi fupi huku milima ikionekana kwa mbali; ikitoa mandhari tulivu ya kuvutia na kuonyesha uzuri wa asili pamoja uwiano wa mazingira.

Eneo la tambarare limejaa nyasi ndefu huku miti ikionekana kwa mbali, likitoa mandhari tulivu, kuvutia na kuonyesha uzuri wa asili pamoja na uiano wa mazingira.

Mto mkubwa ukitiririka kwa utulivu ukiwa na miti michache kando yake, unaunda taswira ya mandhari ya asili yenye urahisi na upole wa mazingira.

Eneo la tambarare lina nyasi fupi, wanyama wakila majani na miti michache ikionekana kwa mbali, ikitoa mandhari tulivu kuonyesha uzuri wa asili na uwiano wa mazingira .

Eneo la tambarare na nyasi fupi na miti midogo michache ikionekana kwa mbali, likitoa mandhari tulivu yenye mvuto wa kiasili, likiakisi uwiano wa mazingira na kutoa hisia za utulivu na amani kwa mtazamaji.

Eneo la tambarare likiwa na mto, nyasi fupi na miti michache likiunda ardhi tulivu na yenye mpangilio wa asili ukionyesha ulinganifu wa ardhi na maji.

Eneo la tambarare limejaa nyasi fupi huku milima ikionekana kwa mbali likitoa mandhari tulivu uzuri wa asili na huvutia macho kutokana na uwiano wa mazingira.

Katika kilimo cha kuzalisha mbegu bora miche ya kijani kibichi imepandwa vizuri katika eneo lilo nyooka zaidi ili kupokea virutubisho vilivyo nyooka, Kama maji na mbolea miche hii imepangwa katika uangalizi bora. Kuakikisha mbegu zinazo toka ili kuashiria kilimo kinachofuata cha kutoa mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Eneo lina nyasi fupi na miti mirefu ikionekana kwa mbali likielekea kwenye mlima mkubwa, linaunda taswira ya asili tulivu na yenye mvuto wa kijiografia ikitoa hisia za utulivu na uzuri wa mazingira.

Eneo lenye miti mifupi twiga mrefu akiwa amesimama katikati yake, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali ikunda taswira ya asili na mandhari ya mchanganyiko ya wanyama, mimea na alama za binadamu.

Mbuzi wakiwa na msimamaizi wanakula majani pembezoni mwa barabara, akihakikisha wanyama wanapata lishe bora na kudumisha usalama chini ya usimamizi wa makini.

Mbuzi wako ndani ya banda salama wakipewa chakula na maji kwa uangalifu; hali inayowezesha ukuaji mzuri, afya thabiti na mavuno bora katika ufugaji wa mifugo.

Watu wamevaa mavazi ya kujilinda dhidi ya nyuki, wakihakikisha usalama wao wanapojihusisha na ufugaji wa nyuki au shughuli zinazohusiana na wanyama, huku wakidumisha afya na ustawi wa shughuli za ufugaji.

Mbuzi wako ndani ya banda, wakiwa wamesimama na wengine wakiendelea kula majani, wakiwa wamehifadhiwa salama na wanapata lishe na maji yanayohitajika kwa ukuaji na afya bora.

Kuku wako ndani ya mabanda ya kisasa, wamepangwa kwa mpangilio ulio mzuri, wakipatiwa chakula na maji kwa urahisi, huku mazingira yakihakikisha afya na ukuaji bora wa ndege hao.

kuku wapo katika eneo la kufugwa wakizungukwa na mabanda na vyombo vya chakula na maji, huku wakihimizwa kukua kwa afya na kutoa mayai kwa wingi.

Ndege aina ya kanga akiwa na vifaranga wake katika eneo lililowazi akionesha malezi na ukuaji wa afya kwa ajili ya uzalishaji wa mayai na nyama.

Kuku wenye afya nzuri wako katika eneo la wazi, wakipata hewa safi na mwanga wa jua, hali hii inawezesha ukuaji thabiti, mavuno ya mayai na nyama yenye ubora.

Mfugaji anawapa bata chakula kwa uangalifu mkubwa, kuhakikisha wanapata lishe kamili na virutubisho vyote vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji mzuri, afya thabiti, mavuno bora ya mayai yenye ubora, na kuongeza tija katika ufugaji.

Mfugaji anawapa bata chakula kwa uangalifu, akihakikisha wanapata lishe kamili na virutubisho vyote vinavyohitajika. Hali inayowezesha ukuaji mzuri, afya thabiti, mavuno bora, na mayai, na nyama na kuongeza tija katika ufugaji.

Mfugaji anawapa bata na kuku chakula kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha wanyama hao wanakua vizuri, kuwa na afya bora na mavuno yenye tija, huku akisimamia usafi na ustawi wao katika mifugo.

Wafugaji wawili mmoja mwanaume na mwingine mwanamke wanawapa kuku chakula kwa uangalifu, kuhakikisha wanapata lishe kamili na virutubisho vyote vinavyohitajika hali inayowezesha ukuaji mzuri afya thabiti mavuno bora ya maayai na nyama na kuongeza tija katika ufugaji.

Kuku wengi wamekusanyika ndani ya banda wakiwa katika mazingira yaliyoundwa kwa usalama na uangalizi, wakihakikiwa afya yao na ukuaji bora kwa mifugo shambani.

Bata wako katika eneo la kufugia, wengine wakiogelea kwenye visima maalumu vya maji, hali inayowezesha ukuaji mzuri, afya dhabiti, lishe bora na mavuno yenye tija katika ufugaji.

Vifaranga wako bandani wakiwa wamesimama na wengine wakila chakula, wakiwa salama na wakipatiwa lishe inayoitajika. Ikihakikisha ukuaji bora na afya thabiti ya ndege hao.

Pakiti imepambwa kwa picha ya nyanya nyekundu, ikibainisha aina ya zao linalotarajiwa na kuwa kigezo cha muongozo, kwa mkulima katika kupanda mbegu sahihi.

Pakiti imechorwa picha ya mboga ikionyesha mazao yanayopatikana baada ya kupandwa, ikiwa kielelezo cha muongozo kwa mkulima katika kuchagua mbegu iliyo bora.

Pakiti za mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikisubiri wakulima kuzichagua, kulingana na mazao wanayokusudia kwa ajili ya kilimo.

Rafu zimejaa bidhaa za aina mbalimbali za mazao zinazoonekana kwampangilio mzuri, mhudumu ndani ya duka anasimamia huduma kwa wateja kwa kuelekeza matumizi na kuwashauri juu ya mbegu zinazolingana na mahitaji mashamba yao.

Miche imeota kwa nguvu, na imepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya kilimo cha ndani. Ikihakikisha ukuaji thabiti na maandalizi bora kwa mavuno yajayo.

Mahindi yameota shambani kwa mpangilio mzuri, yakionyesha ukuaji thabiti na afya ya mimea, ikiwapa wakulima matumaini ya mavuno mazuri.

Mbegu za aina mbalimbali zimewekwa kwenye vyombo, zikionesha mpangilio mzuri na kurahisisha wakulima kuchagua mbegu zinazofaa kwa kilimo.

Miche ya mazao mbalimbali imeota kwa nguvu na imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kilimo cha ndani. Ikihakikisha ukuaji thabiti na maandalizi bora kwa mavuno yajayo.

Pakiti za mazao kama nyanya, mboga, na hoho zimepangwa vizuri zikionyesha mbegu bora zinazotarajiwa kutoa mazao yenye ubora na mavuno ya kutosha.

Pakiti yenye picha ya mboga imewekwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha aina ya mbegu iliyopo ndani na kusaidia wakulima kuchagua mbegu zinazofaa kwa kilimo chao.

Pakiti yenye picha ya mboga inaonyesha aina ya mbegu zilizo ndani. Zikilenga kumsaidia mkulima kuchagua mbegu bora kwa kilimo chenye tija na mavuno mazuri.

Pakiti za mbegu zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikiwa tayari kwa wakulima kuchagua na kuzipanda kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora shambani.

Nafaka mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye viroba kwa mpangilio maalumu, tayari kwa mauzo na kusambazwa kwa wakulima ili kuimarisha uzalishaji wa mazao shambani.

Pakiti zenye picha ya mazao mbalimbali kama karoti na hoho, zinaonyesha aina ya mbegu zilizo ndani. Zikimsaidia mkulima kuchagua kwa urahisi mbegu sahihi kwa uzalishaji wenye tija.

Miche imeota vizuri shambani kwa mpangilio maalumu ikipatiwa maji kwa kutumia mipira ya umwagiliaji, ikionyesha ukuaji thabiti wa mimea na maandalizi ya mavuno bora.

Wakulima wamepakia mazao ya mahindi kwenye viroba, wakihifadhi kwa uangalifu tayari kwa usafirishaji na mauzo sokoni ikionyesha maandalizi bora ya mavuno.

Mbegu zimeota vizuri kwenye makopo maalumu, zikipata unyevu na virutubisho vya kutosha hali inayowezesha ukuaji thabiti kwa mimea na kuandaa mbegu bora kwa upandaji shambani.

Pakti za mbegu zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu, zikionyesha maandalizi ya mbegu kwa ajili ya kupandwa shambani, na kuhakikisha mavuno yaliyo bora kwa mkulima.

Miche imestawi vizuri shambani kwa msaada wa mipira ya umwagiliaji, ikipata unyevu wa kutosha. Hali inayowezesha ukuaji dhabiti, maandalizi bora ya upandaji na mavuno yenye tija.

Mbegu zimeota kwenye mifuko maalumu, zikipatiwa unyevu na virutubisho vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji thabiti kwa mimea na kuandaa mbegu bora kwa upandaji shambani.

Mbegu za mazao mbalimbali, zimepangwa kwa utaratibu kwenye shelfu, zikionyesha maandalizi ya mbegu kwa ajili ya upandaji shambani na kuhakikisha mavuno bora.

Mbegu ya mazao imepanwga kwa utaratibu kwenye rafu, ikionyesha maandalizi kwa ajili ya upandaji shambani na kuhakikisha mavuno yaliyo bora kwa mkulima.

Mbegu zimeota kwa mafanikio ndani ya makopo maalumu, zikionyesha mwanzo wa mchakato wa ukuaji wa mimea, tayari kwa kupandwa shambani ili kuzalisha mazao bora.

Pakiti ya mbegu imepangwa kwa mpangilio mzuri ikirahisisha upatikanaji wa mbegu bora, husaidia maandalizi ya upandaji shambani na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea pamoja na mavuno yenye tija.

Maharage yameota shambani kwa mpangilio mzuri unaoashiria upandaji makini. Mipira ya umwagiliaji kusambaza maji kisawasawa hivyo husaidia mimea kustawi kwa afya na kutoa matarajio ya mavuno ya mbegu.

Pakiti yenye picha ya nyanya imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikirahisisha utambuzi wa mbegu kusaidia wakulima katika maandalizi ya upandaji shambani na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao na mavuno yenye tija.

Pakiti za mazao kama vitunguu, vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikirahisisha upatikanaji wa mazao, kuhakikisha ubora na kurahisisha mauzo au maandalizi ya upandaji shambani.

Mbegu zimeota kwenye makopo maalumu zikipatiwa unyevu na virutubisho vinavyohitajika, hali inayowezesha ukuaji thabiti wa mimea na kuandaa mbegu bora kwa upandaji shambani.

Makopo yana picha ya mboga, ikiashiria mbegu zinazotumika kupanda shambani, ikihakikisha mimea ikikua na mavuno kuwa bora.

Mbegu zimeota vizuri shambani, zikionyesha ukuaji mzuri unaotokana na matumizi ya mipira ya umwagiliaji inayosambaza maji kwa usahihi, hivyo kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya maendeleo yake.

Miche imeota shambani kwa mpangilio maalumu, ikipatiwa maji kupitia mipira ya umwagiliaji, ikionyesha ukuaji thabiti wa mimea na maandalizi ya mavuno yaliyo bora.

Pakiti zenye picha ama zao mbalimbali kama kabichi zimepangwa kuwa mpangilia mzuri kwenye rafu, zikiashiria upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima na kuimarisha maandalizi ya upandaji shambani.

Mbegu zimeota kwenye makopo maalumu zikikuwa kwa afya na kisha kuandaa mavumo bora kwa wakulilma.

Miche imeota shambani vizuri kwa msaada wa mipira ya umwagiliaji inayosambaza maji kwa usahihi ikihakikisha mimea inaoata maji ya kutosha, ukuaji imara na mavuno bora.

Paketi za mbegu mbalimbali kama mahindi zimepangwa kwa mpangilio, zikirahisisha upatikanaji wa mbegu bora kwa upandaji ukuaji thabiti na mavuno yenye tija.

Mbegu zimeota vizuri kwenye makopo maalumu, zikipata unyevu na lishe ya kutosha hali inayowezesha ukuaji thabiti wa mimea na kuandaa mbegu bora kwa upandaji shambani.

Pakiti za mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikirahisisha upatikanaji wa mbegu bora, kusaidia wakulima katika maandalizi ya upandaji, kuimarisha ukuaji wa mimea na kuhakikisha mavuno yenye tija na ubora shambani.

Mbegu za maharage ya aina tofauti zimewekwa kwenye vikapu, kwa ajili ya mauzo, zikionyesha maandalizi ya mbegu kwa soko, na kuhakikisha upatikanaji wa mazao bora kwa wakulima.

Paketi za mbegu mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikirahisisha upatikanaji wa mbegu bora, kusaidia wakulima katika maandalizi ya upandaji na kuhakikisha ukuaji thabiti wa mimea na mavuno yenye tija.

Mbwa yuko mlangoni mwa banda, akifuatiliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha afya yake. Huku mazingira yakihakikisha usalama na ustawi wake.

Banda dogo lililojengwa kwa mbao, likitumika kuhifadhi na kutoa huduma za kiafya kwa wanyama, likiwa ni sehemu muhimu katika utunzaji na tiba bora ya mifugo.

Mbwa wamefungwa kwenye banda usalama na uangalizi, wakipatiwa huduma za kiafya, zinazohakikisha afya na ustawi wao shambani, au kwenye familia.

Mbwa amesimama juu ya banda la mbao akipumzika kwa usalama, hali inayohakikisha ustawi wake, afya njema na uangalizi sahihi wa wafugaji au mtaalamu wa mifugo.

Mabanda madogo yametengenezwa kwa mbao yakitoa makazi salama na yenye faraja na ulinzi wa kutosha kwa wanyama, huku yakihakikisha afya njema ustawi na ukuaji thabiti kwa wanyama hao katika mazingira yanayofaa.

Banda dogo liliyotengenezwa kwa mbao inaonesha sehemu iliyotengenezwa kwa ajili ya wanyama, ikihakikisha usalama, ustawi na ulinzi wa afya zao shambani au katika familia.

Banda dogo la mbao limejengwa kwa ustadi ili kuhifadhi mifugo au kuhudumia wanyama wagonjwa, ikiwa ni sehemu salama ya kutoa matunzo ya kiafya ya wanyama katika mazingira ya kawaida.

Mbwa yupo mlangoni mwa banda, akisimamiwa kwa ungalifu ili kuhakikisha afya na usalama wake, huku akiendelea kulindwa dhidi ya maradhi na kupewa huduma stahiki.

Mbwa amelazwa kwa utulivu nje ya banda , akionyesha hali ya afya njema pumziko la kutosha na mazingira salama yanayomsaidia kupona na kustawi.

Mabanda madogo yamejengwa kwa mbao, yakitoa makazi salama na yenye faraja kwa wanyama, kuhakikisha ustawi, afya njema na ukuaji thabiti katika mazingira yanayofaa.

Mwanaume anamnywesha tembo maziwa kwa kutumia chupa akihakikisha mtoto wa tembo anapata lishe inayohitajika kwa ukuaji na afya bora katika mazingira yake.

Twiga mrefu anatembea kwa utulivu porini akichunguza eneo lake kwa tahadhari, huku akitumia shingo yake ndefu kufikia majani juu ya miti na kuendelea kula kwa utulivu.

Mtu wa kiume anamlisha tembo mdogo maziwa kwa upole. Ishara ya malezi na utunzaji kwa wanyamapori wanaohitaji msaada ili kuendelea kukua kwa afya na nguvu.

Ndege mkubwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi amekaa kwenye tawi la mti, akiangalia mazingira yake kwa tahadhari, na kuonyesha maisha ya wanyamapori katika mazingira ya asili.

Watu wawili wananywesha tembo maziwa kwa uangalifu kwa kutumia chupa, wakionyesha huruma na juhudi zao za kuwatunza, hali inayosaidia afya yao na ustawi wao, na kuhifadhi wanyama pori.

Ndege amekaa juu ya tawi la mti akipumzika kwa utulivu na kuangalia mazingira yake akionyesha maisha ya asili, mchango wake katika uwiano wa ikolojia na uzuri wa mandhari ya porini.

Watu wamepanda farasi wakipita katika eneo lenye miti mirefu, wakionyesha uhusiano wa binadamu na mazingira, mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa misitu pamoja na wanyama wake.

Ndege amekaa juu ya nyaya za umeme akipumzika kwa utulivu, jambo linaloonyesha uhusiano wa viumbe na mazingira, pamoja na mchango wao katika uiano wa ikolojia.

Tembo mdogo anachezea udongo kwa furaha akiwa chini ya uangalizi makini, akijifunza na kucheza kwa usalama katika mazingira yake yaliyo asili.

Ndege wawili wapo kwenye nyasi fupi kando ya bwawa wakiwa katika hali ya utulivu na usalama, wakionyesha uzuri wa asili kuchangia uiano wa ikolojia kutoa mandhari yenye mvuto na kuashiria uwepo wa wanyama pori wanaoendela vizuri katika mazingira yao.

Tembo wakubwa na wadogo wamekutana porini wakionyesha maisha ya familia za wanyampori, ustawi wao na uhusiano wa kijamii katika mazingira ya asili.

Mamba mkubwa yupo pembezoni mwa bwawa akitulia huku mwanga wa jua ukimuangazia, ikionesha uzuri wa asili na hali ya utulivu katika mazingira yake ya porini.

Swala porini anakula majani kwa utulivu akichangia lishe yake ya kila siku, ukuaji mzuri na kuendeleza maisha yake kwa nguvu na afya njema.